Watu wazima wa rika mbalimbali wa jinsia ya kiume na kike wamekaa katika darasa kubwa lililopangwa vizuri na kupakwa rangi nyeupe. Wakiwa wamekalaa juu ya madawati wakijisomea kwa ajili ya kuongeza na kuboresha ujuzi wao wa akili. Elimu kwa watu wazima ni muhimu kwa ajili ya kujenga jamii nzima.

Watu wazima wa rika mbalimbali wamekaa kwa utulivu ndani ya darasa kubwa juu ya madawati, huku wakijisomea na wengine wakielekezwa na mwalimu mtanashati aliye simama mbele yao. Elimu kwa watu wazima ni muhimu kwa ajili ya kujenge jamii nzima.

Watu wazima wa jinsia zote wamejikusanya darasani huku wakimzunguka mwalimu. Wanamsikiliza kwa makini kwani amekaa katikati yao. Wamekusanyika kwa nia moja ya kujifunza na kuongeza maarifa, hali inayo-akisi umuhimu wa elimu ya watu wazima katika kuendeleza jamii nzima.

Madarasa ya shule ya msingi yamesanifiwa vizuri kwa rangi mbalimbali, huku imeezekwa kwa paa aina ya bati, na uwazi uliopambwa kwa maua mazuri ya kijani kibichi. Uwazi huu upo kwa ajili ya michezo na shughuli nyingine za watoto ukihakikisi mazingira bora ya kujifunza.

Darasa la shule ya msingi lililosafi likiwa katika mazingira bora ya kujifunzia kwa wanafunzi. Huku madawati yamepangwa kwa mpangilio mzuri yakielekea kwenye ubao mweusi uliopo mbele na ramani ya dunia ikining'inia ukutani ukiimarisha elimu ya kijiografia. Mwanga wa kutosha kutoka kwenye taa husaidie wanafunzi kuona vizuri na kuongeza ufanisi wa kujifunza.

Majengo ya shule ya msingi yaliyosanifiwa kwa rangi inayopendezwa, huku yamezungukwa na mazingira safi na yenye maua na miti iliyopangwa kwa mpangilio mzuri, uwazi upo kwa ajili ya michezo na shughuli nyingine za watoto wakiwa wanacheza, ikiakisi mazingira bora ya kujifunza.

Kitabu cha kemia cha elimu ya sekondari ,chenye jalada la rangi ya bluu na njano ikiwa na picha ya mtu akiwa ndani ya maabara, kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi, hii ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari.

Mwalimu wa jinsia ya kike wa shule ya sekondari, akiwa ndani ya ofisi iliyopangwa viti na madawati, akisahihisha madaftari ya wanafunzi wake baada ya kufundisha siku hiyo. Mwalimu amevalia barakoa kwa ajili ya kujikinga na magonjwa mbalimbali.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri, ikiakisi mazingira bora ya kujifunza masomo ya sayansi, kwa wanafunzi wa sekondari wanaopenda masomo hayo.

Kitabu cha elimu ya sekondari ya bayolojia chenye jalada la rangi ya njano na kijani, likiwa na picha ya daktari akitibu mtu macho, kimechapishwa vizuri kwa lugha rahisi, hii ni nyendo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari wa sayansi.

Wanafunzi wawili wa jinsia ya kike wa shule ya sekondari wake wamevalia sare za kupendeza, wamesimama ndani ya maktaba nzuri yenye vitabu vilivyopangwa kwa taratibu kwenye rafu kwa utulivu wanachagua vitabu vya kujisomea ili kuongeza uelewa wa masomo yao.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundombinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri inaakisi mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi kwa wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Wanafunzi wa chuo wameketi kwa utulivu darasani juu ya madawati yaliyopangwa vizuri, wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia ubora wa kisasa na sauti taswira hii na akisi mazingira ya taaluma ya nidhamu katika elimu ya juu.

Ndani ya darasa kubwa liliopo katika chuo kikuu, wanafunzi wa chuo wamekaa kwa utulivu huku wakiangalia mbele na wamevalia barakoa kwa ajili ya kujikinga na maradhi. Wakimsikiliza mwalimu mtanashati aliyevalia shati ya bluu anayefundisha kwa sauti. Utulivu huu wa akili una akisi mazingira safi ya chuo.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika darasa lililopangwa madawati vizuri na wakijisomea kupitia kompyuta mpakato ili kuongeza ujuzi katika masomo yao, kompyuta hizi hurahisisha mawasiliano pia katika maeneo mengi ya chuo.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali na jinsia tofauti, wakiwa wamekaa kwa utulivu darasani juu ya madawati, wakimsikiliza kwa makini mwalimu wa kiume aliyesimama mbele yao, anayefundisha kwa kutumia sauti na vifaa vingine. Taswira hii inathibitisha mazingira ya taaluma na nidhamu katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali na jinsia ya kiume na kike wamekaa kwa makini darasani wakimsikiliza kwa makini mwalimu anayesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia sauti. Taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma na nidhamu katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wakiwa na mwalimu, wakikagua kazi yao waliyoifanya katika kompyuta ndogo, wamekaa juu ya viti vya kijivu na kompyuta ipo juu ya meza iliyojaa waya nyingi za kujisomea. Wanafunzi hawa wanajadiliana kwa umakini mkubwa sana. Na hii inaakisi ushirikiano na utulivu katika mazingira ya chuo.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia ya kiume na wanawake, waliokalia juu ya madawati ya chuma; yenye rangi ya kijani, ndani ya darasa kubwa zuri. Wakimsilikiza kwa makini mwalimu mtanashati; aliyesimama mbele yao, aliyevalia vazi aina suti, anayefundisha kwa kutumia sauti. Mazingirani haya ni ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili.

Wanafunzi wa ufundi wakiwa katika mafunzo ya vitendo, wamevalia mavazi maalumu ya kujikinga na kofia ngumu kwa ajili ya usalama, wanajifunza hatua kwa hatua jinsi ya kujenga nyumba kwa kutumia vifaa halisi, mafunzo haya yanawaandaa kwa ajira au kujiajiri katika sekta ya ujenzi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia makochi ya buluu, wamekaa kwa utulivu darasani wengine wakijisomea na wengine wanatengeneza vifaa mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa, wakipata mafunzo ya vitendo yanayoandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wamevalia makoti ya rangi nyekundu, wakielekezwa na mwalimu jinsi ya kutengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa wanapata mafunzo ya vitendo yanayoandaa kwa kazi za kiufundi kwa ajili ya kukuza ubunifu wao binafsi.

Mwanafunzi wa jinsia ya kike aliyejifunga kilemba vizuri na amevalia koti la bluu. Amekaa sehemu ya kazi akitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Anapata mafunzo ya vitendo yanayomwandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wake binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi waliovalia nguo za kujikinga za rangi ya bluu wakiwa karakana wanatengeneza gari kwa kushirikiana, huku mmoja wao akiwa nyuma ya gari akilifungua kwa kutumia vifaa mbalimbali. Mazingira ya mafunzo ya vitendo yanayoongeza ujuzi wa ufundi stadi kwa ajili ya matumizi binafsi au ajira,

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa wamekaa darasani kwa utulivu huku wakitengeneza simu na vifaa vingine kwa kutumia vifaa vya kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo yanayoandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wakiwa karakana wakiendelea na zoezi la kutengeneza gari, wengine wakiwa nyuma wakikagua na wengine wanatumia vifaa mbalimbali kama vile spana. Mazingira ni ya mafunzo ya vitendo kwa ujuzi ili kuongeza ufundi stadi watu waweze kujiajiri au kuongeza ujuzi wao binafsi.

Wanafunzi wa elimu ya ufundi wa jinsia mbalimbali wa kiume na kike wakiwa wamevalia makoti ya bluu wakimsikiliza mwalimu kwa makini aliyevalia koti jeupe, akiwaelekeza kutumia vifaa mbalimbali vya kisasa wakipata mafunzo ya vitendo yanayowandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi waliovalia makoti ya buluu wairimu ya ufundi wakiwa ndani ya darasa kubwa linaotumika kufanyisha kazi, wakiwa wanatengeneza kompyuta kwa kutumia vifaa vya kisasa wakipata mafunzo ya vitendo yanayoandaa kwa ajili ya kazi za kiufundi au kukuza ubunifu wao binafsi.